Kifaa kikubwa cha kuchimba mafuta kwenye stesheni ya umeme, ambacho ni sehemu muhimu ya miundombinu ya nishati inayotumika katika uchimbaji wa gesi asilia na mafuta gafi. Rasilimali zinazotumika kuzalisha umeme katika mitambo ya nguvu za joto. Mitambo hii ya kuchimba inatumia umeme wa viwandani kuendesha injini, vichimbaji na vifaa vya usalama vinavyoendeshwa kwa umeme.

Kituo cha umeme wakati wa jioni kilicho na mtandao tata wa miundo ya chuma, vihami na conductor . Kituo hicho kimeundwa ili kudhibiti na kusambaza umeme wa volti ya juu kwa ufanisi, kuhakikisha usambazaji wa umeme ili kukidhi mahitaji ya nishati .

Kituo cha umeme ambapo wafanyakazi watano wamevaa vifaa vya kujikinga pamoja na kofia ngumu, na vesti za usalama, wanatembea kwenye barabara ya lami. Juu, mtandao mpana wa mabomba yaliyoinuliwa, imeungwa mkono na mfumo wa chuma. Mabomba hayo husafirirsha maji, au gesi zinazotumika katika uzalishaji wa umeme. Fremu za chuma zimeundwa kuhimili uzito wa mabomba.

Wanaume watatu, waliovaa vizibao vinavyoonekana kwa urahisi, wanatembea karibu na kituo cha umeme, chini ya anga ya blue yenye mawingu mepesi yaliotawanyika. Kituo hicho kina mtandao ya minara ya chuma, na vifaa, vinavyosaidia nyaya za umeme za volti ya juu. Mwanaume aliye nyuma, anaongea kwenye simu yake.

Simba jike akiwa na mdomo wazi akionyesha meno makali dhidhi ya mandhari ya kijani kibichi iliyofifia, pengine katika msitu. Mkaazi yake ya asili ikiashiria uwiano maridadi wa uhifadhi wa wanyama pori na umuhimu wa kuhifadhi mali asili.

Marundo ya vifurushi vya vitu vinavyoweza kutumika tena hasa chupa za plastiki karibu na rundo la takataka. Vifurushi vimepangwa ubavu kwa ubavu. Mbali kidogo mtu amesimama karibu na lango la kijivu linaloelekea kwenye jengo lenye paa la buluu linaloonekana nyuma ya uzio wa mawe. Miti imetawanyika katika eneo hilo.

Mamba anayeota jua ukingoni mwa bwawa la maji akiwa amezama nusu ndani ya maji ishara ya uiano muhimu ndani ya mfumo wake ya ekolojia. Juhudi za uhifadhi ni muhimu ili kulinda makazi haya na kuhakikisha maisha ya wanyama pori kama hawa.

Mto uliochafuliwa unaopita katika mtaa duni wa mijini. Kingo za mto zimejaa takataka nyingi zikitoa tofauti kubwa na uwepo wa makazi ya watu karibu. Mandhari hiyo inaonyesha uharibifu wa mazingira kutokana na usimamizi mbovu wa takataka na athari zake kwa ekolojia asilia na jamii za wanadamu.

Nyati aliyesimama katika uwanja wa nyasi. Nyati huyu ana manyoya meusi na pembe kubwa zilizopinda. Nyuma, nyati mwengine analisha kuashiria wako katika makaazi yao ya asili na umuhimu wa uhifadhi wa makaazi ya wanyama pori ili kuhakikisha ustawi wa wanyama pori.

Simba dume na simba jike wakiwa wamelala kwenye nyasi katika mazingira ya misitu ikionyesha umuhimu wa uhifadhi wa wanyama pori katika kuhifadhi specie muhimu za wanyama na kudumisha uwiano wa kiekolojia ndani ya makazi yao ya asili.

Twiga katika makazi yake ya asili ya nyasi kati ya vichaka vya miti. Shingo yake ndefu ikinyoosha ili kupata riziki, ikiashiria umuhimu wa bio and why na uhifadhi wa makazi ya asili ya wanyama.

Pundamilia wawili wakila katika makazi yao ya asili ya Savannah huku majengo marefu ya mandhari ya jiji yakiwa nyuma, hali inayoonyesha umuhimu wa juhudi za uhifadhi wa wanyamapori na mikakati endelevu ya usimamizi wa ardhi ili kupata uwiano kati ya maendeleo ya mijini na kuhifadhi mifumo ikolojia asilia.

Mandhari chafu ya kimazingira karibu na reli ya treni iliyojaa takataka. Mto mwembamba uliojaa takataka za plastiki unapita karibu na reli na kuna wanaume wawili wanaovuka mto na reli. Upande wa kushoto, nyumba zisizo rasmi zilizotengenezwa kwa chuma cha kavu na mbao zimejengwa karibu na reli.

Swala anatembea kwa fahari katika mandhari kama ndani ya hifadhi ya wanyama pori huku mandhari ya anga ya mji ikionekana hafifu nyuma. Swala huyu ana rangi ya kahawia nyekundu, tumbo jeupe na pembe zilizopinda. Muundo huu unaeleza changamoto za uhifadhi wa mazingira katika kusawazisha utunzaji wa wanyama pori na ukuaji wa maendeleo ya miji.

Tumbili akishikilia uzio wa mnyororo, katika hifadhi ya wanyama. Mazingira yaliozuiliwa ya mnyama huyo, yanaangazia uhitaji wa juhudi za uhifadhi, ili kulinda makazi ya asili, na kuhakikisha ustawi wa wanyama pori.

Rondo kubwa la takataka na watu wakitembea juu yake, karibu na eneo la makazi. Moshi unapanda kutoka kwa moto, unaochoma sehemu ndogo ya takataka. Karibu na rundo lile, wanafunzi wawili waliovaa sare za kahawia, wanapita. Majengo duni, yanaonekana karibu na eneo la takataka, na miti kwa umbali.

Eneo la mijini lenye makaazi mengi ya watu. Nyumba zimebanwa karibu pamoja huku mto uliojaa takataka ukipita katikati ya nyumba zile na miti michache iliyopandwa katika eneo hilo. Eneo hili lina changamoto ya usimamizi wa takataka na uchafuzi wa mazingira.

Mto uliochafuliwa na uchafuzi unapita katika mazingira ya mijini. Takataka zilizotupwa kwenye nyasi kando ya mto na zingine zikielea juu ya maji zinaonyesha hitaji la uboreshaji wa usimamizi wa takataka na juhudi za uhifadhi wa mazingira. Majengo yamejengwa kando, kando ya mto, na kuna miti na mimea kwenye mandhari karibu na mto.

Ndege wawili wamesimama karibu pamoja katika eneo lenye miamba, nyasi na mimea ya kijani kibichi. Ndege hao wana manyoya ya doa doa ya rangi nyeusi na meupe na miguu nyebamba ya manjano. Hii ikiwa makazi asilia ya ndege hawa, inasisitiza umuhimu wa juhudi za uhifadhi ili kulinda aina za ndege na mifumo yao ya ekolojia.

Eneo lililojaa matope na maji katika makazi ya mabanda. Watu wanatembea katikati ya uchafu na matope, huku mabati yaliyoharibika yakiwa yamesambaa kila mahali. Mandhari unaonyesha uharibifu mkubwa, labda uliosababishwa na mvua mkubwa au mafuriko.

Mtu aliyesimama kando ya pipa kubwa la uwazi lililojaa takataka mbali mbali, hasaa mifuko ya plastiki. Ardhi inayomzunguka imejaa uchafu zaidi uliotawanyika na kuimarisha mandhari ya uharibifu wa mazingira. Muundo kwa ujumla unasisitiza wingi wa taka za plastiki na adhari zake kwa mazingira.

Simba aliyeuawa na askari aliyeshika bunduki nakuielekeza kwa simba. Karibu na alipo simba, kuna lango la kuingia kwenye shamba la mahindi na kuna tanki ya maji kwenye paa la nyumba ndogo. Shamba lile limezungukwa na uzio wa seng'enge.

Ni mifuko ya karatasi ya plastiki yaliyokusanywa ili kusafisha mazingira. Kuna mwanamke anayeosha mifuko hii ya plastiki katika ndoo kubwa na kando yake kuna gunia na kasuku ya manjano.

Mto wenye uchafu wa takataka zilizotupwa na wakazi wa eneo hilo. Tatizo la utupaji ovyo wa taka kwenye mito, ni njia moja binadamu huharibu mazingira. Mandharini kuna vichaka vya nyasi, kiwanda, magari na vyumba vinavyoonekana kwa umbali.

Uwanja wa nyasi wenye mbuni kadhaa katika bustani inayopakana na jiji. Mbuni hao wana miguu na shingo mirefu na manyoya meusi. Mandhari ya jiji yenye majengo marefu mengi inaonekana katika sehemu ya nyuma iliyoko mbali baada ya mstari wa nyumba za makaazi.

Mtu aliyevaa koti la kijani kibichi n kofia ya usalama wa rangi ya machungwa ameinama kando ya mto mdogo ameshikilia gunia lililojaa takataka, ufuo wa mto umejaa takataka na mabaki mbalimbali zilizokusanyika kando ya kingo za mto, majengo madogo na woto wa asili zinaonekana nyuma, daraja la mbao linavuka juu ya mtu mbali kidogo na alipo mtu huyo.

Kitanda kavu cha mto, kilichofanywa eneo la taka, chini ya daraja. Eneo hili la taka limejaa takataka zilizotawanyika, na vidimbwi vya maji. Kando ya mto huu uliokauka, kuna miti na manyumba tofauti.

Watu wakiwa wamebeba vitu vilivyookolewa kutoka kwa jengo lililoanguka katikati ya uwanja. Kumejaa visusi vya mbao na chuma kuonyesha athari za janga la asili au ubomoaji ikisisitiza hitaji la usimamizi endelevu kwa visusi na juhudi za kurejesha mazingira.

Mti na mimea mbalimbali chini ya anga safi. Kuna mti bainifu wenye kilele tambarare. Miti na mimea mingine ya kijani inajaza sehemu ya mbele. Kuna nyaya za umeme zinazopita katikati ya miti.

Wanawake wawili wanafanya kazi ya kuondoa taka za plastiki kutoka kijito. Mmoja amesimama ndani ya kikapu kilichosukwa, ili kuweka miguu yake kavu na mikono yake imenyooka. Mwanamke mwingine ameinua kikapu kilichojaa taka za plastiki kutoka majini. Pwani za kijito zinaonekana nyuma na pia zimejaa taka.

Maabara ambayo ni chumba maalum inachotumika kwa ajili ya majaribio na utafiti wa kisayansi. Kuna vyombo vimaabara, vikiwemo chupa za kupimia ujazo, jukwaa la kizingo, kemikali kwenye chupa, sinki na mifereji na kuna wanasayansi ambao wanafanya utafiti wao na wamevalia koti za maabara.

Twiga watatu wenye urefu tofauti wamesimama na shingo zao zimenyooshwa kuelekea pande tofauti. Wana rangi ya kahawia yenye madoadoa ya kipekee. Mandhari ya nyuma ni ya vichaka ya kijani na miti. Ardhi ni ya udongo wa rangi ya mwekundu kahawia.

Huyu ni kifaru. Kifaru ni mnyama pori ambaye ni mmoja wa wanyama walio hatarini ya kutoweka. Binadamu huhimizwa kuhifadhi raslimali za wanyama pori ili kudumisha afya na uimara wa mfumo ikolojia kwa jumla.

Nyati wanaokunywa maji katika dimbwi la maji na nyati mwingine aliyesimama kando yao. Mazingira kando ni uoto wa kichaka cha nyasi. Nyati ni mnyama pori anayeishi msituni na wakati mwingine hufugwa kwenye hifadhi ya wanyama.

Mwanamume anayetembea nje ya jengo la mabati, na amebeba ndoo ya plastiki nyeupe, na mzigo mkubwa wa gunia ya rangi ya manjano, begani. Kuna matope na madibwi ya maji machafu, na takataka zilizozagaa kila mahali. Hali inayodokeza kutozingatia kwa usafi wa mazingira, kwa wakazi wa eneo hilo.

Mandhari ya mtaa iliyo na safu ya matatu aina ya magari ya usafiri wa umma nchini Kenya zilizoegeshwa kando ya barabara. Matatu hizo zimepambwa kwa rangi angavu na ya kuvutia. Juu ya matatu ya kwanza kuna bango linaloonyesha vituo vya gari hilo karibu na matatu kuna biashara zinazoendelea zikiwa baadhi ya kiuchumi katika eneo hilo. Watembea kwa miguu wako katika shughuli zao.

Makondakta wawili wanawake wamesimama karibu na basi la usafiri wa umma la kampuni ya Citi Hoppa kwenye mtaa wa jiji. Mmoja wa makondakta ameshikilia ishara kubwa inayoonyesha nambari ya njia arubaini na sita na nauli shilingi sitini na orodha ya maeneo mbalimbali basi lile linasafiri. Karibu wapita njia wanatembea huku na huko. Mandharini kuna miti.

Mandhari ya mtaa wa jiji yenye shughuli nyingi za usafiri wa umma na basi la rangi ya kijivu na machungwa la kampuni ya Super Metro mbele. Nyuma yake mstari wa mabasi na magari tofauti yamefuatana katika shughuli za kusafirisha abiria na watembea kwa miguu kwenye barabara ya miguu. Mandharini kuna majengo marefu na miti.

Kituo cha basi kilichojaa watu katika mazingira ya mjini, chenye ishara kubwa inayoonyesha nambari ya njia arubaini na sita na maeneo basi moja linasafiri ikiwa ni pamoja na valley road na kilimani. Nguzo ya ishara inaonyesha nauli ni shilingi arubaini. Kuna mabasi mengine kwenye mandhari ambayo inatoa hisia za shughuli za usafiri wa umma.

Magari ya usafiri wa umma yakiwemo basi ya rangi ya machungwa na matatu mbili yote yakiwa barabarani yakielekea maeneo mbalimbali yanaposafirisha abiria. Basi linatoka kwenye njia ya chini ya barabara kuu. Kando ya barabara kuna nyasi na miti.

Basi la METRO TRANS, limeegeshwa huku mtembea kwa miguu akitembea kuelekea kwake. Basi limepakwa rangi ya kijivu, nyeupe, bluu na nyekundu. Na nebo ya METRO TRANS ya bluu upande wake. Gari hilo hutumika kwa njia ya usafiri wa umma nchini Kenya.

Mandhari ya mtaa wenye shughuli nyingi jijini Nairobi inaonyesha mfumo wa usafiri wa umma wa aina mbalimbali. Mabasi yamefuatana yakionyesha mapambo ya rangi na miundo ya kipekee. Watu wanatembea kwenye barabara za miguu huku maafisa wa polisi wa trafiki wakisimamia trafiki. Mandharini kuna miti na majengo marefu.

Babaji mbili zinazojulikana kama tuktuk, zimeegeshwa kwenye mtaa wa jiji la Nairobi. Zikitoa huduma za usafiri wa umma. Bango juu ya tuktuk nyeusi na pinki, linaonyesha njia inayopitia, Joogoo road na nauli ya shilingi hamsini. Mandharini, kuna majengo na mabasi. Kuashiria ni kituo cha usafiri chenye shughuli nyingi.

Mandhari ya makutano ya jiji lenye shughuli nyingi ambapo magari ya usafiri wa umma, magari ya kibinafsi na piki piki, yanapita katika barabara zenye pilka pilka. Kuna mabasi na matatu zinazowabeba abiria kwenda maeneo mbali mbali. Miti, alama za barabarani, na taa za trafiki pia zinaonekana mitaani na watembea miguu katika shughuli zao.

Katika mazingira ya mijini, mwanamume aliyevaa shati jekundu, amesimama kando ya matatu, aina ya gari la usafiri wa umma, nchini Kenya. Inayotambulika kwa rangi yake nyekundu, na mstari wa manjano. Gari hilo lina mlango wazi kwa urahisi wa kupanda, na kibango kinachotangaza maeneo gari lile linasafiri. Msichana aliyevaa sare nyekundu, anatembea katika mtaa, karibu na matatu hiyo.

Matatu ikiwa mojawapo ya aina za usafiri wa umma nchini Kenya, imeegeshwa kwenye stesheni ya magari ikisubiri abiria waingie. Matatu ile ina bango linalotangaza maeneo na njia inayosafiri kama Nyeri. Wanawake wawili wanatembea karibu na matatu ile wakiwa katika shughuli zao.

Matatu ya usafiri wa umma imesimama wazi katika mandhari ya mtaa wenye shughuli nyingi tayari kusafiri. Gari hilo limepambwa kwa michoro ya rangi na lina ishara iliyoandikwa Narok direct iliyobatishwa kwenye paa la gari lililojaa mizigo kwenye magunia pamoja na tanki la buluu. Makondakta wawili wamesimama kwenye milango ya matatu wakishiriki katika upandishaji na ukusanyaji wa nauli.

Katika kituo cha usafiri chenye shughuli nyingi za usafiri wa umma, mstari wa mabasi na matatu yameegeshwa. Abiria na wafanyakazi wa usafiri wanazunguka magari hayo, baadhi wakiwa wamesimama karibu na ukuta. Kuna magari yaliyo kwenye safari kwenye njia za lami na watembea kwa miguu wakivuka barabara. Karibu na kituo cha magari kuna nafasi iliyo na nyasi na miti.

Mtaa ulio na shughuli nyingi za usafiri wa umma ya mstari wa mabasi yaliyochorwa kwa mstari wa kupendeza. Pikipiki zinapita katikati ya msongamano wa magari huku waendeshaji wamevaa vifaa vya kujikinga na wamebeba wateja kuwasafirisha katika maeneo tofauti.

Stesheni ya magari yenye shughuli nyingi ikiwa na matatu ya usafiri wa umma. Matatu madogo yamepangwa, kila moja ikionyesha vibao vinavyotangaza maeneo matatu yale yanasafiri, kama vile: Nakuru na Nyeri na bei ya nauli. Abiria na watu wanatembea katika shughuli zao na mandhari nyuma ina majengo marefu.

Watu waliosimama kwenye kituo cha magari pembeni mwa barabara wakisubiri magari ya usafiri wa umma. Kwenye kituo hicho kuna bango la bluu linalotangaza kuwa sehemu hiyo ni ya kubebea na kushusha abiria. Mtaro wa maji unapita kando ya barabara na uzio wa mawe karibu na mtaro.

Stesheni ya magari karibu na majengo marefu iliyo na mabasi ya usafiri wa umma ya kampuni ya metro trans. Mwanamke aliyevaa shati jeupe ameegemea kibango kinchotangaza maeneo basi lile linasafiri na nambari ya njia gari lile linapita, thelathi na nne. Basi limeegeshwa likisubiri abiria waingie. karibu na basi la kwanza kuna mti mrefu.

Basi lililopangwa la usafiri wa umma likiwa katika shughuli ya kubeba abiria, wengi wakiwa tayari wameketi kwenye viti vya basi. Mwanamke aliyevaa sketi nyeusi na blausi nyeupe anaingia huku kondakta akimsaidia kuingiza mizigo yake. Watu wengine wamesimama karibu na basi, wakisubiri kuingia na wengine katika shughuli zao.

Matatu ya usafiri ya umma ya kampuni ya 2nk sacco inayosafiri eneo la Nakuru limeegeshwa ikisubiri abiria waingie. Juu ya kibandiko cha chuma kuna kibandiko kidogo kinachotangaza nauli ni mia tano. Kwenye mandhari kuna majengo, saa ya mtaa na shughuli mbalimbali.

Basi la usafiri wa uma la bluu la kampuni ya metro trans, limeegeshwa katika kituo cha magari likisubiri abiria waingie. Kwenye mlango kuna kibandiko kinachotangaza maeneo basi hilo linasafiri. Kuna mwanaume aliyesimama karibu na nyuma ya basi.

Mtaa katika wilaya ya kati ya biashara ya Nairobi ulio na shughuli nyingi za usafiri wa umma. Mabasi yaliyofuatana yamesimama yakisubiri ishara ya kwenda kutoka kwa taa za trafiki. Kuna watu wawili kwenye pikipiki na afisa wawili waliovalia jaketi za rangi ya manjano angavu wakisimamia trafiki. Mbele ya mabasi yale kuna gari jeusi linalopita na mandhari ya mtaa ule una miti na majengo marefu.

Mabasi ya usafiri wa uma ya kampuni ya metro, yameegeshwa yakisubiri watu waingie. Mwanaume mmoja ameshikilia kibandiko cheupe, kinachotangaza maeneo mabasi yale yanasafiri. Watu wanatembea kando ya mabasi yale, katika shughuli zao. Kuna saa kubwa ya mtaa, na miti katika mandhari ya eneo hilo.

Barabara yenye shughuli nyingi katika eneo la mijini iliyopangwa na aina mbalimbali za magari kama vile mabasi na malori, kuashiria mfumo wa usafiri wa umma. Kuna watu wanatembea kando ya barabara kuonyesha mtandao wa usafiri uliounganishwa. Kuna miti na majengo kando ya barabara.

Barabara kuu katika jiji, ina msongamano wa magari yakiwemo magari madogo, malori na mabasi. Kuna watu wanaotembea kando ya barabara na wengine wanavuka barabara. Mstari wa miti na ukuta mdogo unatenganisha barabara na eneo la makazi. Majengo ya ghorofa yanaonekana kwa umbali nyuma.

Kuna gari ya kibinafsi. chelsea na lori la kubebea saruji kwenye barabara. Kwa upande mmoja wa barabara kuna magari yamesimamishwa na taa za trafiki. Kuna wapita njia katika shughuli zao na alama ya barabarani.

Basi la usafiri wa umma la kampuni ya KBS limeegeshwa kwenye barabara ya lami likisubiri abiria waingine. Basi ni la rangi ya bluu na mstari wa kijani. Watu kadhaa wanaonekana wakitembea katika shughuli zao karibu na basi hilo. Kuna mabango yanayotangaza nauli na njia basi lile linasafiri. Na mandhari yaliyozunguka basi, ni miti na majengo marefu.

Barabara katika mtaa wa jiji iliyo na magari madogo na pikipiki. Kuna watu waliosambaa kando ya barabara na kwenye njia za waenda kwa miguu. Nguzo ndefu za umeme na taa za barabarani zipo na mtaa umezungukwa na majengo na miti. Mabango na alama mbalimbali za matangazo yanaonekana kando ya barabara. Eneo la nyasi lenye mimea midogo lipo upande wa kulia wa barabara.

Mtu aliyevalia vesti ya zambarau na ameshikilia bango lililoandikwa Enabled Shuttle Airways . Kando yake kuna mabasi yaliyoegeshwa. Basi la bluu na upande mwingine jekundu. Mandhari ya nyuma ni mtaa wenye shughuli nyingi na majengo marefu.

Eneo lenye shughuli nyingi za usafiri wa umma katika kituo cha basi. Mabasi matatu ya Super Metro yameegeshwa kando ya barabara. Watu waliovalia fulana za rangi ya zambarau yenye viakisi mwangaza wanasimamia shughuli za kupanda abiria; baadhi yao wakiwa wameshika mabango ya maelezo ya njia na nauli.

Basi la njano lililoegeshwa, lenye bango linalotangaza maeneo basi lile linasafirisha abiria. Mwanaume aliyevaa shati na suruali ya buluu, anatembea karibu na shimo lililojaa maji. Basi jingine linaonekana kwa sehemu nyuma, pamoja na watu katika shughuli mbalimbali.

Basi la rangi ya machungwa kutoka kampuni ya Tawakal lililogeshwa kando ya jengo lenye kuta za rangi nyeupe na bluu. Kando ya basi kwa upande mmoja kuna watu wawili, mmoja anavuta mkokoteni uliobeba gunia na upande huu mwingine wa basi kuna watu wamesimama na kuketi nje ya duka.

Basi la usafiri wa umma la rangi ya machungwa lililoegeshwa likisubiri abiria waingie. Kuna kondakta aliyesimama karibu na mlango wa basi lile, ameshikilia chuma cha basi. Kuna kibandiko chini, karibu na basi kinachotangaza njia basi lile linasafiri. Kuna watu wanaotembea katika shughuli zao na majengo marefu kwenye mandhari ya nyuma ya basi.

Kituo cha basi cha usafiri wa umma, kilicho na mabasi mawili ya kubebea abiria. Kuna wanawake wawili waliovalia sare za bluu. Mmoja ameshikilia bango linalotangaza vituo vya safari. Kuna watu wanaotembea katika mandhari ya eneo hilo, na miti inayoonekana kando ya basi.

Stesheni ya magari karibu na kituo cha petroli iliyo na magari ya usafiri wa umma. Magari aina ya matatu yameegeshwa yakisubiri abiria waingie. Kuna mabango yakutangaza njia matatu yale yanasafiri. Kituo cha petroli ni cha Total Energies na kuna majengo mengine katika mandhari ya nyuma ya matatu.

Mabasi matatu ya usafiri wa umma kutoka kampuni tofauti kama vile Embassava yanatoka na kuingia wilaya ya kati ya biashara ya Nairobi huku wengine yameegeshwa ili kuhimiza abiria waingie. kuna watu wanaotembea katika shughuli zao za kawaida na nyuma ya mabasi kuna majengo marefu.

Mifereji mitatu ya chuma ya maji imefungwa kwenye ukuta uliochakaa na maji yanatirirka kutoka kila mfereji, mfereji ulio mbele unaonyesha wazi mkondo wa maji, mfereji hio ni sehemu ya mfumo wa usambasaji wa maji.

Eneo la takataka lisilothibitiwa, lenye takataka mchanganyiko kama vile plastiki na nguo. Kuna ukuta wa mawe karibu, kuonyesha takataka hizo ziko karibu na makazi ya watu. Mandhari inaonyesha usimamizi mbaya wa takataka wa jamii kwa ujumla.

Mfereji uliojaa maji machafu unapita katikati ya shamba lililolimwa. Mabomba ya kijani yanayounganishwa na kusambaza maji, katika maeneo ya karibu, yanaonekana ardhini yakivuka mfereji huo wa matope. Kwa mbali kuna ukuta wa mawe na jengo lenye mnara wa maji, ulio na matanki mawili makubwa. Matanki hayo, yanatumika kuhifadhi maji.

Mnara wa maji wa silinda wa chuma uliowekwa kama sehemu ya mfumo wa kuhifadhi maji na ngazi ya chuma iliyoambatanishwa upande wake, mnara huo unainuka juu ya paa za majengo ya matofali mekundu dhidi la anga ya bluu safi.

Tank kubwa jeusi lenye umbo la silinda limesimama nje, limeandikwa Techno-Tank kwa herufi za rangi ya machungwa. Karibu nayo, kuna tanki ndogo la plastiki na mabomba ya kijani yanapita sakafuni karibu ikionyesha kuwa ni mfumo wa usambazaji wa maji wa jengo.

Mifereji mitatu ya chuma ya maji imefungwa kwenye ukuta wenye kutu uliochakaa na maji yanatirirka kutoka kila mfereji, mfereji ulio mbele unaonyesha wazi mkondo wa maji, mifereji hio ni sehemu wa mfumo wa usambazaji wa maji.

Vali ya bomba la maji inayoonyesha sehemu muhimu katika usambazaji wa maji, Vali hiyo yenye rangi ya fedha imewekwa katikati na mpindi wa manjano kwa kudhibiti mtiririko wa maji ,bomba pande zote mbili za vali ni nyeusi lenye mstari wa buluu na limeunganishwa kwa usalama na kifaa cha buluu ,mpangilio huo umezungukwa na nyasi na umewekwa juu ya uso ambao uliochakaa.

Mkondo wenye nguvu wa maji ukimininika kutoka mwisho wa bomba lililowekwa kwenye mandhari ya majani mabichi. Bomba hilo linaungwa mkono na chuma cheusi, linaelekezwa chini likielekeza maji safi kwenye bwawa linaloonekana likienda chini.

Safu ya mabomba makubwa ya maji yakipanda mlima wenye mteremko mkali uliofunikwa na msitu. Mabomba yanaelekea juu ya mlima, ambako ni eneo la kukusanya maji. Mabomba hayo yameegemezwa na muundo wa zege, ambao unaofutwa urefu wa mteremko. Msitu ni mnene na unafunika pande zote mbili za mabomba. Pembe inasisitiza urefu na juhudi kubwa zinazohitajika katika mfumo wa usafirishaji wa maji.

Mkondo wenye nguvu wa maji ukimiminika kutoka mwisho wa bomba lililowekwa kwenye mandhari ya majani mabichi. Bomba hilo limeungwa mkono na chuma cheusi, limeelekezwa chini likielekeza maji safi kwenye bwawa linaloonekana likiunda chini.

Mtawanyiko wa taka mbalimbali kama vile plastiki na vitambaa vya rangi tofauti kwenye ukingo wa kijani kibichi mbele ya majengo. Mandhari ya kando ni nyasi na majengo kwa umbali. Takataka ziko katika eneo lenye kina cha juu cha maji.

Rundo la mabomba makubwa meusi ya maji yaliyo kinjamana yamepambwa kwa rangi ya bluu muhimu kwa miundo mbinu ya usambazaji maji. Mabomba ya maji yana umbo la mviringo.

Mbao za paazilizo wazi zinazounga mkono muundo wa paa unaopenyeza mwanga. Pamoja na mifumo ya mabomba na mitaro ya kukusanya maji ya mvua, ikionyesha mifumo ya huduma ya jengo.

Mfumo wa usambazaji maji iliyo na mabomba ya chuma ya kutoa maji machafu. Mabomba hayo yana mifereji inayotoa maji yanayokusanyika katika kinamasi cha maji machafu. Vyuma vya mabomba vina kutu na maji hayo ni kijani kutokana na uchafu.